Wanaume waliopanga foleni. Wanaonekana kuwa ni wachezaji. Wamevalia sare za rangi nyeupe na zote zimeandikwa kenya upande wa mbele. Wote wanaonekana kujitararisha kwa ajili ya kuanza kwa mchuano.

Mwanaume aliyeinama katika meza na pia kuna mwanamke aliyevalia sare ya kufanya kazi ya kiserikali. Watu hao wanaonekana kuidhinisha ama kuandikisha makaratasi fulani ambayo ni ya kuiwakilisha shughuli za kiserikali.

Wanaume wanne ,watatu wameketi na mmoja amesimama ,aliyesimama amevalia nguo nyeupe ila haonekani vizuri, kuna uwezekano ya kwamba hawa ni maafisa wa serikali na wanafanya usajili fulani.

Sehemu ya kupeana huduma za kiserikali, kunao watu walioketi pale, wengine ni waliokuja kutafuta huduma na wengine ni maafisa wa kupeana huduma hiyo. Katika maandishi yalioko pale, yanaeleza huduma tofauti ambazo zinapeanwa pale, kama vile Police Abstract na NCA Services .

Katika uga wa kucheza mpira kuna wachezaji wanaowania mpira, timu moja imevalia rangi nyekundu na nyingine rangi ya manjano. Upande wa mbele kunao mashabiki ambao wanautazama mchuano huo.

Watu waliokalia sehemu ya mashabiki katika uwanja. Watu hao wengi ni wanaume na wamevalia sare tofauti tofauti zikiwemo nyekundu na hata nyeupe. Mmoja ni mwanaume aliyevalia saa mkononi na ameshikilia simu.

Bango kutoka tume ya mahakama. Upande wa juu, kunayo nembo ya kuashiria nchi ya Kenya, na pia upande wa chini kunayo maandishi yaliyoandikwa na inasoma hivi internship and attachment policy for the judiciary

Maafisa waliovalia sare za samawati. Wamesimama mbele ya jumba lililoandikwa the Judiciary Tribunals .Kuna uwezekano kwamba hawa ni wafanyikazi au ni wafuasi wa mahakama.

Sehemu au chumba cha kupeana huduma za kiserikali. Kunao wahuduma wa pale walio valia sare na pia kunaye mwanaume ambaye amekuja kutafuta huduma. Sehemu hiyo imepambwa kwa puto za rangi ya kijani.

Ndani ya chumba cha kupeana huduma za serikali, chumba hicho kimekithiri mwanga mwingi na kunao maafisa wa pale ambao wamevalia sare rasmi, katika sehemu kumeandikwa INFORMATION DESK .

Sehemu ya kupeana huduma za kiserikali. Kunao watu kadhaa pale. Katika sehemu ya nyuma kunayo mikono ya mtu ambayo imekaribia kompyuta. Pia kunao wanaume waliosimama na mmoja wao amevalia sare na pia anatabasamu.

Watu watatu ,wote wamesimama, wawili ni wanawake na mmoja ni mwanamme aliyevalia suti ,kunaye mwanamke mmoja aliyesimama katikati yao ameinua bibilia juu ,anaonekana anaendeshwa katika shughli ya uapisaji.

Wanaume waliosimama wanaonekana kuwa ni wafanyikazi au viongozi katika serikali, wengi wao wamevalia kofia ya rangi ya chungwa, zilizoandikwa ODM pia kunaye anayeonekana kuwa ni kiongozi wao.

Mchuano wa mpira wa kikapu. Kunao wanaume ambao wanauwania mpira. Timu moja imevalia rangi ya kijivu na nyinine samawati. Mmoja wa wale wachezaji amevalia viatu vya kijani kibichi.

Sehemu ya kupeana huduma za serikali. Kunaye mhudumu aliyevalia barakoa na shati nyeupe, pia sehemu hiyo imeadikwa police clearence certificate pia kuna maandishi inayo soma yeyote anaweza kupata huduma za serekali kwa urahisi na ufanisi.

Mashabiki ambao wanaonekana wanatabasamu ,kunaye mwanamme ambaye sehemu kando kunao pia wanawake, watatu hao wamevalia sare za rangi nyekundu, wanaonekana wanaushangilia mchezo wa raga.

Watu waliovalia barakoa wako ndani ya kituo cha huduma. Mmoja ni mwanaume ambaye anangalia simu yake. Wahudumu watatu wameketi huku wakimtazama mwanaume yule. Mhudumu mwingine amesimama akiwa amejishika mikono nyuma. Mlangoni kunaye afisa wa askari.

Watu wameketi. Mmoja wao ni mzee. Wanaonekana kusubiri kushughulikiwa kwenye kituo cha huduma. Kunaye mmoja ameketi pembezoni na haonekani vizuri. Upande mwingine wa kituo hicho ni maafisa wa huduma waliosimama, wanaonekana kuvalia nguo nyeupe.

Wanaume watano wameketi. Sehemu hiyo ni kituo cha huduma. Mmoja wao amevalia kofia nyeusi. Afisa wa huduma yuko pale akionekana kutaka kumuhudumia, mwanaume aliyeshika karatasi mkononi.

Sehemu inayoonekana ni kituo cha kupeana huduma za kiserikali. Kunao wanawake wawili walioketi, mmoja anaonekana kuwa ni afisa wa kupeana huduma na mwingine ni raia ambaye amekuja kuhudumiwa. Pia kunaonekana kuwa na jalada la rangi ya samawati.

Mashabiki wa soka wakiwa kwenye uwanja wa michezo, wanaonekana kushangilia kwa furaha, wengi wao wamevalia jezi za rangi ya bluu na nyeupe, mmoja ameshika vuvuzela, wanaonekana kuimba na kuonyeshana ishara za mikono.

Chumba kinacho onekana ni sehemu ya kupeana huduma za kiserikali. Kunao wanaume wawili, mmoja ni raia aliyekuja kupokea huduma na mmoja ni afisa wa kupeana huduma. Afisa huyu ameketi chini, amevalia miwani, kabuti nyeupe na glavu mkononi. Vilevile amevalia saa.

Watu walioko sehemu fulani. Kuna uwezekano kwamba ni sehemu ya kupeana huduma za kiserikali. Kunao watu wanaonekana kuwa maafisa wa huduma ambao wamevalia sare. Moja wao amevalia sare iliyoandikwa Huduma Kenya.

Watu wawili walioketi wako katika sehemu ya kupeana huduma za serikali. Mzee anayeonekana kuhudumiwa anazungumza na afisa wa huduma. Mzee huyo amevalia kofia nyeupe na koti. Afisa naye amevalia miwani na nguo rasmi za kikazi.

Watu ambao wamesimama, baadhi wamevalia nguo za rangi ya kijani kibichi, wengine nyeupe na mwingine amevalia nguo ya rangi nyekundu. Mmoja wao amebeba bendera ya rangi nyeupe, mwingine amevalia kofia nyeupe, na mwingine amevalia kofia iliyotengenezwa kwa makuti.

Kituo cha kupeana huduma za kiserikali, kunao watu waliosimama na wengine pembezoni wameketi, baadhi ya waliosimama ni maafisa wakupeana huduma pale, ni wanaume waliovalia suti, mmoja wao ni mwanamke aliyesimama upande wa nyuma.

Sehemu inayoonekana kua kituo cha huduma. Kunao watu pale. Baadhi yao wamesimama, na wengine wameketi. Kunaye mwanamke aliyevalia buibui, la samawati na ameketi chini. Kando yake ni mwanamke aliyevalia miwani. Watu hao, wanaonekana kusubiri zamu yao ili wahudumiwe.

Sehemu ya kupeana huduma za serikali. Imesheheni rangi nyeupe na kijani. Upande wa ndani, anaonekana afisa wa kike aliyesimama. Amevalia sare rasmi ya kazi. Mojawapo ya sehemu imeandikwa, kuendeleza huduma bora.

Eneo wazi ambalo linaonekana kua watu ,watu hao wanaonekana kujishughulisha kwa mambo tofauti, kunayo meza na kando yake kunao watu wawili walioketi chini ,watu hao wanaonekana kua ni maafisa wa serikali ,wanaonekana kuendeleza usajiri wa jambo fulani.

Sehemu inayo onekana kuwa ni uwanja. Kunao watu wengi pale. Baadhi wamesimama na wengi wao wameketi. Wamevalia rangi tofauti tofauti za nguo, zikiwemo nyekundu na hata nyeupe. Wanaonekana kushangilia mchuano.

Watu walioko nje ya jengo. Jengo hilo limesheni rangi nyeupe. Limeandikwa huduma kenya. Pembezoni kunalo gari la polisi ambalo halionekani vizuri. Pia kunayo sehemu iliyoandikwa kuendeleza huduma bora.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke aliyesimama katikati yao. Watu hao wanaonekana kuwa ni viongozi wa serikali. Kila mmoja ameshika na hata kuinyeshana cheti mkononi. Nyuma yake kuna kitambaa ambacho kina nembo ya kitaifa.

Sehemu ya mashabiki uwanjani. Mashabiki hawa wanaonekana kuwa wengi ni wanaume. Wameinua mikono juu kuonyesha ishara wanashangilia mchuano ambao unaendelea. Mmoja wao ameshikilia vuvuzela ya samawati na anaonekana kuipuliza.

Wachezaji wanacheza mpira uwanjani. Wachezaji hao ni wanaume. Wengine wamevalia sare nyekundu na wengine za manjano. Baadhi yao wameruka juu ili kuuwania mpira. Katika viti vya uwanja huo, mashabiki wameketi kuutazama mchuano.

Sehemu ya kupeana huduma za serikali. Kunao watu wengi pale. Wengi wao wameketi chini na mmoja amesimama. Yule aliyesimama anaonekana kuwapea maelekezo fulani . Mmoja wao kwa wale walioketi ni afisa wa polisi.

Chumba cha kupeana huduma. Maafisa wanne wameketi. Wawili ni wa kiume na wawili ni wa kike. Watatu hawa wamevalia barakoa. Mbele yao kunazo tarakilishi za kazi. Nyuma yao ni ukuta wa rangi nyeupe na maandishi mekundu.

Uwanjani ambako kunao wachezaji na mashabiki. Wengi wa wachezaji hao wamevalia sare za rangi nyeusi, mwingine amevalia sare ya rangi ya kijani. Wanaonekana kusherehekea ushindi baada ya mechi. Mmoja wao amewashika wenzake mabegani.

Afisa wa huduma akiwa mwingi wa tabasamu, anamhudumia askari wa kike, huku wakiwa wote wameketi chini. Maafisa wengine wanajishughulisha na mambo yao, mmoja ameangalia nyuma, na mwingine amesimama japo haonekani usoni.

Mwanaume anayeonekana kuwa kiongozi anawasilimia watu. Amesimama sehemu iliyowekwa mpaka. Anaonekana kutabasamu na wananchi ambao pia wako na nyuso zenye furaha. Baadhi yao ni kina mama na wengine ni wanaume.

Sehemu ya mashabiki uwanjani. Kunao mashabiki waliosimama huku wamevalia sare tofauti tofauti ,kunaye mwanaume mzungu aliyevalia kofia nyeupe na miwani, watu hao wanaonekana kushangilia mchuano ambao unaendelea uwanjani.

Kikosi cha timu ya wasichana cha mpira wa miguu, kimesimama pamoja kwa ajili ya picha ya pamoja kabla au baada ya mechi. Wachezaji wamesimama na wengine wamepiga magoti kwenye uwanja wa nyasi. Nyuma yao kuna miti na anga ya samawati.

Sehemu ya uwanja wa michezo ambayo kunao mashabiki wengi. Wamevalia sare tofauti tofauti zikiwemo kijani, nyeupe na hata nyekundu. Wanaonekana wanashangilia mchezo fulani wa soka. Kunaye mwanaume aliyevalia kofia ambayo imeandikwa KDF.

Mwanamke wa umri wa makamo anaonekana mwenye furaha. Amevalia shanga nyeupe shingoni. Chini ya picha ni maandishi yanayosoma miss Helene Rafaela Namisi. Upande wa nyuma ni maandishi ya kijani.

Ndani ya jengo, ambako kuna peanwa huduma za serikali, kunao watu waliokuja pale na wameketi chini wa kisubiri kuhudumiwa. Kuna wahudumu wa pale ambao wanawashughulikia wateja sehemu hiyo imepakwa rangi nyekundu ikiwa na maandishi meupe.

Mwanaume aliyesimama kati ya wanawake wawili. Anaonekana kuinua bibilia juu kwa mkono wake wa kuume. Amevalia suti nyeusi. Kuna uwezekano ni sherehe ya kitaifa ya kumuapisha mwanaume huyo katika uongozi. Nyuma yake kunao watu wengi.

Kwenye uwanja wa michezo, kunazo timu mbili uwanjani. Moja imevalia sare nyeupe na nyingine sare nyekundu. Kunao wachezaji wawili ambao wanaonekana kuuwania mpira. Mmoja wa wachezaji hao amevalia buti za rangi ya samawati.